Inaonyesha bustani ya uyoga, ndani ya chumba kilichofunikiwa na plastiki au karatasi maalum ya kilimo, uyoga mweupe unamea kwa wingi, juu ya udongo wenye rotuba, mpangilio wa uyoga unaonekana kuwa wa kitaalam, jambo linaloashiria kuwa, ni kilimo cha kisasa.

Inaonyesha shamba la migomba iliyostawi vizuri. Kila mgomba umebeba mkungu mkubwa wa ndizi ambazo bado ni mbichi na za kijani. Hali ya mazingira imeonyesha kuwa ni sehemu yenye hali nzuri ya hewa na unyevu wa kutosha, kwa kilimo cha migomba.

Inaonyesha shamba lenye mimea ya kijani pande zote mbili za mfereji wa udongo. Katikati ya mfereji huo, kuna bomba jeupe la plastiki lililowekwa ardhini. Likionekana kuwa sehemu ya mfumo wa umwagaji wa maji. Kuna mimea au mabomba madogo meusi yanayotoka kwenye bomba hilo, ambayo huenda yanatumika kusambaza maji moja kwa moja ya mimea.